Daktari anaonekana akimtibu mgonjwa, wakati watu wengine wakiwa wamekaa wakiwa wamevaa barakoa. Hali hii inaonyesha kuna huduma za afya zinatolewa, labda chanjo au matibabu huku watu wakizingatia tahadhari za usafi na kuzuia maambukizi.

Wanawake watano wamekaa kwa ustadi kwenye viti vya plastiki wakisubiri huduma njee ya lori ilioandikwa beyond zero mobile clinic ikionyesha kuwa ni kliniki inayosafiri kwa kutoa huduma za afya unaonekana kuwa na subira huku wakingojea kupata huduma, mwanaume moja amesimama kwenye mlango wa lori akionekana kuwa daktari akiwambia jambo wanawake hao .

Kuna watu waliokusanyika pamoja baadhi yao wakiwa wamevaa mavazi yanayofanana yenye mng'ao. Jambo linaloashiria kuwa ni kikundi maalum au shirika fulani. Kati yao kuna mwanume mmoja huenda mzee ambaye anaonekana kupewa heshima ya kipekee. Huku wengine wakionyesha furaha ya kuwepo kwake.

Mwanaume mmoja amevaa barakoa na anaonekana akimpa chakula mwanamke mmoja aliyembeba mtoto aliye na njaa. Mwanamke huyu amevaa nguo nyeusi na mtoto kwenye mikono yake anaonekana kuwa na hali ya njaa. Mazingira yanayowazunguka yanahusisha kiangazi kikubwa sana huku jua kali likiwa linawaka na hali ya hewa ya ukame inavyodhihirisha kuwa mazingira yaliyokauka.

Lori moja jeupe limeegeshwa kando ya mti, likiwa limepambwa sehemu ya mbele na maandishi yanayovutia. pembeni mwa lori hilo kuna mlango wa kuingilia, pamoja na ngazi zinazoeleka ndani, pia kuna maandishi yanayosema hatua kwa afya bora. inaashiria kwamba gari hili linatoa huduma za afya kwa jamii, huenda ikiwa ni kliniki ya msafara.

Kuna mwanamke mmoja ambaye ana mtoto mchanga kabisa mikononi mwake. Na ameshikilia mwavuli kwa ajili ya kujikinga na jua kali. Anaonekana akitoka kwenye lori moja lililoegeshwa karibu lenye maandishi mobile clinic , kuashiria kwamba anatoka kupata huduma ya afya kupitia kliniki inayohama hama.

Katika picha hii tunaona tofauti kubwa ya hali ya meno kabla na baada ya matibabu ya meno. Sehemu ya juu ya picha inaonyesha meno yaliyopungua katikati hasa pengo kubwa kati ya meno ya mbele ya juu. Rangi ya meno pia inaonekana kuwa ni sare na yanaonekana kuwa ya kawaida bila marekebisho yoyote ya kitaalum.

Mtu mmoja anaonekana akiwa amefungua mdomo wake wazi kana kwamba yuko kwenye matibabu au uchunguzi wa kiafya. Karibu naye kuna mkono ya mtu mwingine aliyevaa glavu, huenda ni daktari wa meno ambaye anashikilia kifaa maalum cha kitabibu, akifanya matibabu na uchunguzi wa kinywa.

Mwanamke mmoja wa umri wa kati ambaye tunamwona hadi sehemu ya karibu na uso wake na hadi kwa kifua, anaonekana akitabasamu. Yeye ni wa asili ya rangi nyeusi na tabasamu lake linatoa ishara ya furaha na mchangamko alio nao.

Kuna mtu ameonyesha picha ya meno yake kabla na baada ya kusafisha. Katika picha ya juu meno yake yanaonekana kuwa machafu na yenye madoa huku katika picha ya chini meno yakiwa yamesafishwa vizuri, meupe na yenye mvuto zaidi.

Kuna picha mbili tofauti za jinsi daktari wa meno alivyotengeneza meno ya mtu mwenye kasoro. Upande wa juu tunaona picha ya meno ambayo yalikuwa chafu, yaliyoharibika na fupi, huku yakionyesha hali mbaya ya kinywa. Picha ya chini inaonyesha jinsi meno hayo yalivyosafishwa na kuonekana yakiwa katika hali bora na yenye afya.

Mwanaume mmoja amefungua mdomo wake huku mtu mwingine akiwa amevaa kinga za mikono na anashughulika na meno yake kwa kutumia kifaa maalum. Inavyoonekana mtu huyu ni daktari wa meno akifanya kazi ya kutoa jino au kutibu tatizo lingine la kinywa.

Mtu mmoja amefungua kinywa chake ambapo upande wa kushoto anaonyesha meno yake yaliyokuwa hapo awali yakiwa na uchafu na mabaki ya chakula. Upande wa kulia meno yake yanaonekana safi kabisa yakionyesha mabadiliko makubwa baada ya kuosha au kutumia bidhaa za kusafisha meno.

Mtu mzima mwenye umri wa juu anaonekana akifungua mdomo wake huku akitumia kijiti alichotafuna kusafisha meno yake. Hii ni mojawapo wa njia za asili ya kusafisha meno inayojulikana kama matumizi ya mswaki wa miti ya asili kama vile mti wa mwarubaini au miswak. Njia hii imekuwa ikitumika kwa vizazi mbalimbali katika jamii nyingi kwa ajili ya usafi wa kinywa.

Mwanaume anaonekana kuwa mtu mzima, akiwa amefungua mdomo na kuonyesha meno yake. Sehemu zinazoonekana ni mdomo, pua na ndevu zake zikionyesha ukomavu na sura ya mtu mzima. Mtazamo huo wa karibu unalenga kueleza hisia au hali fulani kupitia uso wake.

Mtoto mdogo amefungua mdomo wake wazi huku mtu mzima anaye kadiriwa kuwa daktari wa meno akiwa amevaa glavu, miwani na koti jeupe. Daktari huyu anaonekana akiangalia meno ya mtoto huyo kwa umakini, kuashiria kuwa ni uchunguzi wa afya ya kinywa.

Kuna gari yenye mchanganyiko wa rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu ikiwa na alama ya msalaba mwekundu kwenye upande wa gari. Kando yake pia kuna maandishi yanayosomeka Emergency , yakionyesha kuwa ni gari maalum kwa dharura. Pia gari hilo limewekwa taa za dharura ziki, zinazong'aa ishara kwamba linaweza kutumika katika huduma za haraka kama vile afya au uokoaji.

Watu watatu wako kwenye mtaro, mmoja akiwa mwanamke wakiwa na vyombo kama vile jembe na wanaonekana wakifanya kazi ya kusafisha mtaro huo kwa umakini. Wanachimba na kuondoa uchafu au majani yaliyoziba mtaro, wakihakikisha mtaro unaendelea kufunguka ili maji yapite kwa urahisi.

Mporomoko wa nyumba ya ghorofa umejionea, ambapo sehemu kubwa ya jengo hilo imeshuka na kuanguka kwenye magari ya kibinafsi yaliyokuwa yameegeshwa karibu. Vifusi vya nyumba hio vimejaa juu ya magari, vikionyesha uharibifu mkubwa na athari za mporomoko huo. Hali hii inaonyesha tukio la dharura ambapo uharibifu wa majengo unaweza kusababisha madhara kwa mali za watu.

Maji yanaonekana yakimung'oro kwa nguvu kutoka kwenye mtungi mmoja mkubwa wa rangi nyeusi, huku yakimimina kwa kasi na kujaa fufufu kwa sasa. Maji na yanamung'oro juu ya uso wa mtungi na yanatoka yanaonekana kuwa na harakati za nguvu. Mtungi huo umejaa maji kwa kiasi kikubwa sana.

Wanaume zaidi ya watano wanaonekana wakifanya kazi ya usafi katika mtaro wa maji. Wawili kati yao wapo ndani ya mtaro wakifanya usafi huku wengine wakiwa nje kando ya mtaro, kila mmoja akiwa na chombo cha kuchimba au kuchukua uchafu. Zoezi hili linaonekana kuwa la muhimu mkubwa kwani kuna watu wengine wanaoonekana wakipitapita karibu na eneo hilo kuonyesha kuwa ni sehemu yenye shughuli nyingi.

Kuna watu kadhaa wanaotembea huku wengine wakihudumiwa kwenye counter zaidi ya watu wawili wamevaa makoti meupe na barakoa kwashiria kwamba wao ni wahudumu wa afya labda madaktari au wauguzi. Watu wengine wamekaa kwenye viti wakisubiri kuitwa au kuhudumiwa hali inayoashiria mchakato wa huduma unaoendelea kwa utaratibu.

Ni sehemu ya ofisi au chumba cha huduma kilicho ndani ya hospitali. Kuna viti viwili vya kisasa na moja ya plastiki. Katikati kuna meza hawa na juu ya meza hio, kuna sehemu maalum ya kupimia uzito wa watoto wachanga jambo linaloashiria kuwa ni eneo la afya.

Mtu mmoja anayeonekana akiwa amesimama karibu na mashine ya kupima mashinikizo la damu. Anavaa nguo nyeusi na tu miguu yake na sehemu ya tumbo yake pekee inaonekana. Picha hiyo inaonyesha mazingira ya hospitali ambapo mashine ya mashinikizo la damu imewekwa ikionyesha kwamba mtu huyo huenda anajiandaa au anapima shinikizo la damu.

Bidhaa vya hospitalini vikiwemo hadubini na kifaa kingine kinachotumika kwenye maabara ,vyote vikiwa vimewekwa mezani kwa mpangilio mzuri. Vinaonekana kuwa vipya kabisa kuashiria mazingira safi na ya kitaalam ya utafiti au uchuguzi wa kisayansi.

Ni mashine ya kitabibu inayotumika hospitalini kufuatilia mapigo ya moyo ya wagonjwa wanaohitaji uangalifu wa hali ya juu. Mashine hii huonyesha mienendo ya mapigo ya moyo kwa wakati halisi na ni muhimu sana katika wadi za wagonjwa mahututi.

Meza ndefu ina kompyuta iliyowekwa juu ingawa skrini yake si ya kisasa. Inaonekana kuwa ya zamani. Kando ya kompyuta kuna kitabu kikubwa kilichowekwa wazi, kinachoashiria kuwa wanda hii ni ofisi ya mtu labda ni sehemu ya kazi au ya kujifunza. Mazingira yanaonekana kuwa ya kawaida na meza inaonekana kuwa na matumizi ya kila siku ambapo mtu anaweza kufanya kazi, kusoma au kufanyia utafiti.

Kuna kitanda cha wagonjwa, tarakilishi, mashine ya kupima wagonjwa, kiti na ndoo ambayo imepasuka. Hii inaonekana kuwa mahali pa hospitali pa kupimia wagonjwa, tena kuna boksi ambayo imefunguliwa hapo kuashiria ni boksi ya dawa.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa katika hali ya msongo wa mawazo. Ameketi kimia huku akifunga macho na kuelekeza uso wake chini. Mkono mmoja umeshikilia paji la uso kanakwamba anajitahidi kutuliza mawazo au maumivu ya ndani. Pembeni yake, mwanamke anayemwangalia kwa makini yupo karibu sana, akiwa na kitabu mkononi. Amevaa mavazi rasmi na uso wake unaonyesha huruma na kujali.

Mwanadada mmoja anaonekana akiwa na huzuni juu ya jambo fulani. Uso wake umejaa mawazo mazito na hamu ya kutafakari. Kwa upande wa juu kuna maandishi yanayosoma HOW TO COMBAT THOUGHTS OF SELF HARM yakionyesha kuwa ujumbe huu unalenga kutoa msaada wa kihisia na kisaikolojia.

Mwanamke ameketi chini akiwa amevaa nguo za rangi ya manjano na kijivu, mwili wake umeinama kidogo na uso wake umejaa uzuni na mawazo mazito. Mikono yake imekumbatia miguu na imewekwa mapajani kwa namna yakutafakari ishara ya kuwa akili yake imesongwa mtazamo wake unaelekea chini kana kwamba anapitia changamoto au hali ya kutojisikia vyema.

Kuna katoni ndogo pamoja na chupa ya glassi , katoni hiyo imeandikwa maandishi mengi miongoni mwao ikiwa jina Dexazone ambalo pia linaonekana kwenye chupa hiyo. Hii inashiria kuwa ni dawa ya aina fulani inayo tumika kutibu ugonjwa fulani chupa hiyo imefungwa kwa uangalifu kuonyesha kuwa bado haijafunguliwa.

Bango lenye maandishi makubwa ya rangi nyeupe likionyesha jina panadol extra kwa uwazi. Bango hilo limeundwa kwa ustadi mkubwa likichanganya rangi ya samawati na nyekundu kwa kuleta mvuto. Ujumbe kwenye bango unadhihirisha wazi kuwa dawa za maumivu za panadol extra zinauzwa na rangi za mabango zinavutia macho na kupeleka ujumbe kwa haraka.

Kuna chupa ya plastiki na ndani yake kuna maji ikionekana kuwa ni dawa ya, Paracetamol infusion IP.Chupa hiyo imewekwa kwenye karatasi ya wazi na na nje yake kuna karatasi iliyoandikwa majina mbalimbali pamoja na Paracetamol infusion IP kuashiria kuwa ni dawa inayotumika kutibu watu walio wagonjwa.

Kiboksi kidogo cha karatasi ngumu kimewekwa mezani au juu ya uso tambarare. Jina kubwa linalosomeka ni Buvonal Injection , likiwa limeandikwa kwa maandishi makubwa kwa kichupa pia kwa kiboksi hicho, yenye kuonekana wazi, jambo linaloashiria kuwa bidhaa hii ni ya matumizi ya kitabibu.

Kiboksi cha dawa chenye rangi ya samawati, kinaonekana kikiwa na maandishi yanayosoma panadol, kuashiria kuwa ni dawa maalum ya kutuliza maumivu. Kiboksi hicho kimepakwa vizuri na maandishi yameandikwa kwa herufi kubwa na ndogo zinazovutia macho, kikiwa kimewekwa mahali panapofaa.

Mtoto mdogo wa kike anaonekana akiwa amefungua mdomo wake huku akiangalia juu akijiandaa kupokea chanjo. Chanjo hiyo anapewa na mwanamke ambaye sura yake haionekani kwenye picha. Pembeni kuna mwanamke mwingine aliyemshika mtoto kwa upole ili kumfariji na kumpa faraja wakati wa kuchanjwa, hata hivyo sura yake pia haiwezi kuonekana.

Mwanamke amevaa nguo nyekundu na barakoa kwenye mdomo wake akiwa ameshika mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mchanga kabisa. Mtoto huyo anapewa dawa na daktari ambaye amevaa kinga za mikono kwa ajili ya usafi na uangalifu.

Mwanamke wa umri wa juu aliyevaa nguo ya manjano anaonekana akiwa na kalamu ya alama mikononi mwake. Anaonekana akimwandika mtoto mdogo kwenye kidole cha mwisho cha mkono wa kulia, huenda ni baada ya kumpa chanjo kama ishara ya kudhibitisha kuwa mtoto huyo amepokea huduma hio ya afya.

Kuna wanawake wawili waliokaa, moja wao ameshika mtoto mchanga mkononi mwake, wote wawili wamevaa barakoa kuonyesha tahadhari za kiafya , mwanamke moja ambaye anaonekana kuwa mhudhumu wa afya anampaa mtoto janjo kupitia sidano, mtoto huyu anaonekana akilia kwa uchungu ishara ya maumivu ya sidano hio.

Chupa mbili za glasi zimewekwa kwa umakini juu ya meza, zikiwa zimefungwa vizuri kwa usalama. Uandishi ulioko pembeni mwa chupa moja, unasomeka Vaccin BCG, ukiashiria kuwa ni chanjo maalum, inayotumika hospitalini kusaidia kuzuia maambukizi ya virusi fulani, hasa kifua kikuu. Mwonekano wake ni wa kitaalamu, ukizingatia viwango vya usafi na tahadhari ya kiafya.

Msichana mdogo anapewa chanjo na daktari ambaye amevaa barakoa na kinga za mikono kwa ajili ya usafi na uangalifu. Mtoto huyo amevaa nguo nyekundu na amefunga macho akiashiria kuwa anaskia uchungu kutokana na sindano inayomwingia kwenye mkono.

Wanawake wawili wamesimama ndani ya chumba. Mmoja akiwa ameshika watoto wawili wachanga. Huenda wakawa mapacha na inaonekana kama mwanamke huyu amejifungua. Wanawake wote wamevaa barakoa na mwingine anaonekana akimpea kitambaa mwanamke huyu anayeshika watoto.

Mtoto mchanga ambaye huenda ni wa siku chache tu tangu azaliwe, akiwa amelazwa katika chumba cha kulelea watoto wachanga. Karibu naye kuna mwanamke aliyevaa glavu za mikononi, huenda ni nesi au mkunga. Anaonekana kwa uangalifu akimvalisha nguo mtoto huyo mdogo kwa upendo na uangalifu wa hali ya juu.

Mwanaume mmoja amevaa nguo za kijivu na anaonekana akimguza mtoto mchanga ambaye anadhaniwa kuwa amezaliwa hivi punde. Mama mzazi yupo karibu na wote wako katika hospitali. Hii inadhihirisha hali ya furaha na huduma ya matibabu kwa familia mpya.

Mwanamke mmoja wa umri wa kati amevaa barakoa na koti jeupe. Anawaonesha wanafunzi walio na barakoa na sare za shule jinsi ya kunawa mikono na kutunza usafi wa kibinafsi. Wanafunzi hawa wanaonekana kuwa makini na wanafuata maelekezo ya mwalimu na mazingira yanadhihirisha kuwa wako katika shule wakijifunza umuhimu wa usafi katika maisha ya kila siku.

Ni mtaalamu wa riadha ambaye amepata majereha akiwa anapeperusha biskeli kwenye njia ngumu enye mawe mengi, anapumzika chini na kujitahidi kujipa huduma ya kwanza ilikupunguza maumivu kabla wa kuendelea au kupata msaada zaidi.

Mwanariadha moja ambaye amevaa jezi nyekundu amelala chini katika uwanja wa kukimbilia ndani ya uwanja wa mchezo akiwa ameshikilia mguu wake kwa ishara ya maumivu. Hali hiyo inaweza kuashiria kuwa amechoka baada ya kumaliza mbio au amepata jeraha wakati wa mashindano au mazoezi.

Ndizi tamu zimeshikana kwenye mgomba zikiwa bado kwenye shina lakini tayari zimekomaa. Rangi yake ni ya kijani kibichi iliyoiva kiasi, ikiashiria kuwa ndizi hizo ziko tayari kuvunwa na kuwekwa sehemu salama ili ziendelee kuiva. Gomba una majani mapana yenye afya, ukizunguka na mazingira ya kijani.

Kuna shamba la vitunguu ambapo vimemea vizuri na vinaonekana kuwa na afya nzuri. Kwa umbali kidogo, kuna nyumba ndogo ya mbao na nyingine ya mabati, zikionekana kuwa sehemu ya makazi au kuhifadhi vifaa vya kilimo. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kilimo zinazofanyika kwa juhudi.

Mtoto mmoja amesimama karibu na mawe makubwa ya asili huku kinachonekana ni miguu yake pekee ikiashiria kuwa huenda amesimama mbele ya mawe. Mawe hayo yamekumbatiwa na nyasi ndogo ndogo za kijani kibichi zilizomea kwa ustadi juu ya nyuso za mawe kuonyesha kuwa eneo hilo lina unyevu na maisha ya mimea yanaendelea kiutulivu.

Shamba kubwa la vitunguu limejaa mimea ya vitungu iliyomea kwa afya nzuri. Mimea hiyo inaonekana kuwa katika hali bora na imeshapaliliwa vizuri ikiwa na majani ya rangi ya kijani kibichi. Shamba limeandaliwa kwa ustadi na kila mimea unakuwa kwa umakini ili kuhakikisha ukuwaji wake bora.

Shamba ndogo limeandaliwa kwa umakini. Ardhi ikiwa imetifuliwa vizuri na mistari ya vitunguu ikiwa imetandazwa kwa mpangilio wa kuvutia. Kila mmea wa kitunguu umeachwa na nafasi ya kutosha kati yake. Kwa umbali kuna chaka lenye vichaka virefu na miti ya kijani iloyoshamiri ambayo imechangia mandhari ya asili na kutoa mguso wa kijani unaopendeza.